Nguzo ndefu na nene iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu za mbao zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwa pamoja na nyaya nene ambao hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Madhari yenye bwawa kubwa la maji pamoja na majengo ambayo yana mifumo ya uchakataji wa umeme, yakitumia maji hayo kusukuma magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme

Juhudi za usambazaji wa nishati ya umeme katika jamii, kwa kutumia nguzo refu za mbao pamoja na nyanya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo.

Minara mirefu iliyotengenezwa kwa kutumia chuma, na kufungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika, kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo nene na ndefu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwa pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme katika sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo mbili ndefu zinazotumika kubeba vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu hiyo, pamoja na nyaya zinazotumika kusambaza nishati hiyo ya umeme katika sehemu mbalimbali za jamii.

Mnara mrefu uliotengenezwa kwa kutumia chuma, uliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo, katika sehemu mbalimbali za jamii.

Kundi la watu wengi wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara iliyotengenezwa kwa kutumia lami, kukiwa na taa ya rangi nyekundu, ikionyesha mtu amesimama, kumaanisha kuwa sio wakati sahihi wa kuvuka.

Mafundi wakiwa wanatengeneza taa za barabarani inayotumika kuongoza magari, ikiwa ina rangi tatu, ya kwanza ya kijani kuashiria unaruhusiwa kupita, ya pili ni nyekundu huashiria kusimama na ya tatu ya njano inayoashiria kuwa tayari.

Kibao cha alama ya barabarani, kikiwa pembezoni mwa jengo la ghorofa, kilichotengenezwa kwa muundo wa duara, chenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu, chenye alama ya toa ambayo humaanisha hakuna maegesho ya magari mahali hapo.

Alama za barabarani zenye taa ambazo huongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, ikionyesha picha ya rangi ya kijani ya mtu akitembea, kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa kuvuka. Na juu kukiwa kunaonyesha muda.

Vijana au wafanyakazi wakiwa katika shughuli ya utengenezaji na ukarabati wa barabara ya lami, ikitumia mashine au chombo cha kisasa kinachomwaga lami hiyo pamoja na kuikandamiza.

Kijana akiwa amepanda juu ya pikipiki, akivalia kofia ya kujikinga. Pembezoni kukiwa na mtangazaji anayetumia mikrofoni kumtaja mshindi wa pikipiki hiyo.

Mfanyakazi wa kampuni ya "bolt" inayotoa huduma mbalimbali za usafirishaji, akiwa amevaa koti la rangi ya kijani pamoja na kofia ya kujikinga, amesimama mbele ya pikipiki anayotumia katika usafirishaji.

Barabara nzuri zilizotengenezwa kwa kutumia lami zinazotumika na vyombo vya moto, mbili zikiwa za magari yanayopanda na mbili za magari yanayoshuka, nyingine ikiwa ipo kwa juu ili kupunguza misafara mirefu.

Pikipiki zinazotumika kama chombo cha usafiri zilizofanana rangi pamoja na muundo zikiwa zimeegeshwa nje, dereva pamoja na msafiri wakiwa wanajadiliana bei ya usafiri huo

Wafanyakazi wakiwa wapo katika marekebisho ya lami, wakimwaga zege ambao ni mchangayiko wa mchanga pamoja na simenti kutoka katika gari kubwa na kuziba matundu au mashimo yaliyopo katika barabara.

Utengenezaji wa barabara mpya ya lami, ili kutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari, pikipiki vikiwa katika ukarabati, na gari kubwa lenye matairi makubwa pamoja na uzito likikandamiza barabara hiyo.

Wafanyakazi wa kiume wakiwa katika shughuli ya utengenezaji na ukarabati wa barabara ya lami, kwa kumwaga lami ya moto na kutumia mashine kwa ajili ya kuikandamiza lami hiyo.

Wafanyakazi wa kampuni ya 'huba', wakiwa wamevalia makoti yanayofanana pamoja na kofia kichwani wakiwa na pikipiki, wanazichaji nje ya jengo kubwa lililotengenezwa kwa ajili ya kutoa huduma hiyo.

Mteja wa kike akipokea bidhaa aliyoagiza, kwa kutumia usafiri wa pikipiki na mwendeshaji au dereva akiwa amevaa kofia kwa ajili ya kujikinga, na shati lenye mfuko wa kampuni ya jina linaloitwa "Kango".

Mazingira machafu ya jalala au dampo, ambapo takataka hutupwa kukiwa na watu wanaojitafutia vitu vya thamani, pamoja na gari kubwa linalomwaga taka katika eneo hilo.

Mazingira ya dampo ambapo taka ngumu huifadhiwa au hutupwa, yenye nguzo ndefu ambayo inabango linaloonyesha kuwa huduma za bidhaa za nyumbani zinauzwa, pamoja na utoaji wa mikopo.

Magari makubwa manne yanayotumika katika ukusanyaji wa takataka sehemu za majumbani pamoja na barabarani, na kwenda kuyamwaga katika sehemu kubwa ya jalala au dampo, iliyotengwa kwa ajili ya shughuli hiyo.

Mdada akiwa mazingira ya jalalani aliyevaa kofia, barakoa, koti kubwa, glovu mkononi na mabuti miguuni kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa mbalimbali, akibeba taka na kuzihifadhi katika kifurushi kidogo akifanya jitihada za usafishaji wa mazingira.

Takataka za maboksi pamoja na makaratasi, zikiwa zimehifadhiwa nje ya jengo kubwa lenye kibanda kilichotengenezwa kwa kutumia chuma pia kukiwa na mifagio inayotumika kusafisha mazingira.

Ndoo mpya pamoja na mapipa madogo yanayotumika kuhifadhia taka ngumu, zikiwa zinagaiwa kwa wafanyakazi wa hosipitali waliovaa sare, ili kufanya jitihada za utunzaji wa mazingira.

Taka ngumu zikiwa zimehifadhiwa katika mifuko meusi na mikubwa ya plastiki na kuwekwa katika makundimakundi tayari kwa kwenda kutupwa jalalani au dampo.

Chombo kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, kikiwa pembezoni mwa jengo kubwa, kilichohifadhi takataka mbalimbali kama vile maboksi, makreti, mifuko ya plastiki pamoja na vifaa vya elektroniki kama redio.

Eneo lililojaa uchafu au takataka au takataka za aina mballimbali zikiwemo maplastiki, makopo, mifuko, ikiwa imehifadhiiwa katika magunia makubwa ya rangi nyeupe.

Mfanyakazi akiwa anafanya usafi wa mazingira ya hospitali kwa kuchukua taka zilizokuwa katika mkokoteni wenye tairi moja na kuzhifadhi katika mapipa, ya rangi tofautitofauti yaliyotengwa kwa ajili ya kuzuia maambukizi.

Choo kizuri na kisafi cha kuchuchumaa kilichotengenezwa kwa kutumia vigae sakafuni pamoja na ukutani kinachotumika kuhifadhia taka mwili ikiwa ni pamoja na kinyesi na mkojo.

Maeneo machafu ya dampo au jalalani kukiwa na mkusanyiko wa taka nyingi, zilizotupwa pamoja na watu wakifanya shughuli mbalimbali za utafutaji wa vitu vya thamani, pamoja na ndege wenye miguu na mdomo mrefu wakijitafutia chakula.

Gari kubwa lililo beba tanki la rangi la bluu, ambalo hutumika kuhifadhi maji masafi, pamoja na kusambaza huduma hii muhimu maeneo mbalimbali ya jamii.

Bomba refu na pana, ambalo hutumika katika usafirishaji wa maji safi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, likiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu, ukionyesha jitihada za usambazaji wa huduma hii muhimu katika jamii.

Gari kubwa lenye tanki la rangi ya bluu, likiwa linatumika kuhifadhia maji masafi, pamoja na kusafirisha maji hayo katika sehemu mbalimbali za jamii wenye uhitaji wa maji hayo. ,